Viungo vya kuongeza ladha kwenye chakula vyote vinauzwa sokoni vinapatikana katika rangi tofauti na mitindo tofauti ya kupikia.

Huu ni mti wa mbuyu. Unapatikana kwenye mkoa wa pwani. Kuna kibango kinachokatiza pombe, uchi na mziki ulio juu.

Hiki ni chakula cha staftahi. Kuna chai kwenye kikombe, sambusa kwenye sahani moja na maandazi kwa ingine. Sukari na ndimu pia vipo.